Maji yamejaa barabarani. Magari yametopea. Kuna basi kubwa na magari mengine. Jengo dogo linaonekana mbali. Hali ya mafuriko imeathiri eneo hili.

Kituo cha wanafunzi, kuna tangi ya bluu ambayo imeandikwa We drink clean water donated by Hopecore . Wanafunzi watatu wanaonekana wakiyachota maji, na pia mwalimu wao ambaye amesimama anawaelekeza.

Tangazo la dawa ya asili, chupa moja inaonekana katikati, maandishi yanaeleza wazi, inaorodhesha magonjwa inayosemekana kutibu na namba ya mawasiliano.

Msichana amevaa koti jeupe la maabara anafanya jaribio la kisayansi. Kuna moto mdogo mbele yake anaonekana makini sana.

Daktari wa meno anamchunguza mgonjwa. Amepiga magoti mbele yake. Mgonjwa amekaa kwenye kiti. Wote wamevaa barakoa na daktari ana miwani maalum.

Daktari wa meno, aki mhudumia mgonjwa, amevalia kofia, barakoa na glavu. Mgonjwa Amelala chini na amevaa miwani ya Kinga. Daktari anaonekana akifanya kazi yake kwa umakini.

Mtu mmoja akiwa amevalia sare ya kujikinga; akinyunyiza mimea yake ambayo ni mihindi yake shambani akinyunyiza dawa kuonyesha kutunza mazao.

Kibanda kidogo cha nyasi kimejengwa jangwani, mimea iliyokauka na chupa ya maji ya manjano inaonekana karibu. Eneo linaonekana kuwa kame

Daktari anamchuguza mgonjwa sikioni. Anatumia kifaa maalum, mgonjwa anaonekana makini na daktari anaonekana mzoefu katika kazi hio.

Hii ni chupa ya chanjo ya homa ya manjano. Pia, sindano imedungwa karibu. Hii, huenda inawakilisha, kujiandaa kwa matibabu.

Dawa mbali mbali zimepangwa kwa umaridadi kuna vidonge vya vitamini kutoka Supamax pia kuna Alfomax dawa za amoxyl .

Mwanamke amevalia barakoa ya bluu na glavu nyeupe. Ameshika sanduku jeupe na begi la plastiki mkononi. Anaonekana akisimama nje ya jengo na watu wengine wanatembea nyuma yake.

Pakiti ya dawa za vidonge ya kijani kibichi zikiwa zimepangwa vizuri ,jina la dawa Ipuprofen inaonekana wazi.

Hivi ni vitu vya kitamaduni vingi vimepangwa kwa kamba huenda ni mizizi ya miti ambayo imebambwa vizuri kwenye vitamaduni hivi.

Tangazo la bidhaa inayoitwa Siha Headache solution. Kuna picha za watu wakiwa na maumivu ya kichwa. Upande wa kulia kuna maelezo ya kiswahili kuhusu matatizo yanayotibiwa na namba ya simu ya Daktari Ishmael.

Mtu ambaye anambeba mwingine kupitia mto mdogo. Wote wamevalia buti. Mwingine amesimama pembeni, pia wengine wanashuhudia tukio hilo.

Huu ni mfumo wa chanjo kuna vifurushi na chupa za dawa, vifurushi vina maandishi measles, mumps na rubella virus vaccine live. Sindano pia inaonekana karibu, ni picha ya bidhaa za matibabu muhimu.

Huyu ni mtaalamu au daktari wa meno, akimwangalia mgonjwa aliyevaa miwani ya glasi ya pinki na daktari amevaa kofia ya nywele, barakoa ya samawati na pia ana kurunzi machoni.

Mama mchanga anatabasamu hospitalini. Anamshika mtoto wake mchanga kwa upendo. Amevalia nguo za kijani kibichi. Mtoto amefungwa blanketi. Ni wakati wa furaha tele baada ya kujifungua salama.

Mikono miwili iliyovaa glavu za bluu ikifanya kazi kwenye mdomo wa mgonjwa. Mtaalamu mmoja anashika kifaa cha kusafisha au kuchimba meno. Inaonekana ni matibabu ya meno.

Mzee amevaa shati la Kiafrika. Amesimama karibu na choo cha nje. Ana fimbo mkononi. Mandhari ya kijani kibichi inaonekana nyuma. Anaonekana mwenye furaha.

Mwanamke amevaa kilemba kichwani akimtazama mtoto mchanga kitandani. Anarekebisha nguo za mtoto kwa uangalifu, inaonekana kama wako hospitalini na vifaa vya matibabu vipo nyuma.

Wanawake wawili na mtoto mchanga ndani ya chumba. Mwanamke mmoja amevaa ijabu ya kijani na koti jeupe, labda daktari akimhudumia mtoto mdogo.

Daktari amevaa koti jeupe na barakoa anatoa sindano kwa mwanamke aliyeketi, boksi la chanjo liko karibu inaonekana kama sehemu ya kampeni ya chanjo.

Mtaalamu wa afya amevaa kofia anamchuma sindano mtoto mchanga, mtoto yuko karibu kuangaliwa, watu wengi wamesimama nyuma yao kungoja zamu.

Mtu ameketi kwenye kiti akishikilia chupa mbili za dawa nyeupe. Anavaa aproni, mikono yake inaonekana wazi ikishika chupa hizo labda anaelezea matumizi ya dawa.

Mwanamke mmoja labda nesi amevaa barakoa ya buluu na sare ya samawati. Anashikilia chupa ndogo ya dawa na sindano akijiandaa kuichukua. Watu wengi wanaonekana nyuma wakiwa wamesimama kwenye foleni.

Mwanaume akifanya kazi katika maabara au ofisi ya matibabu. Amevalia koti jeupe la maabara na glavu, akiandika kwenye kitabu. Mezani, kuna vifaa vya maabara, kompyuta na chupa ndogo zenye sampuli.

Hii ni chupa ndogo ya chanjo ya polio , sindano na kifaa cha daktari. Chupa hii imeandikwa Polio Vaccine injecion only 10ml . Vyote vimepangwa kwenye meza ya buluu na kamba nyekundu.

Ndani ya chumba cha matibabu daktari wa meno anamhudumia mgonjwa. Anasaidiwa na msaidizi wake. Wote wamevaa barakoa na glavu.

Huu ni umati mkubwa wa watu wakiwa nje. Wengi wao wamevaa barakoa wakionyesha mkono juu kwa furaha. Inaonekana kama tukio la jumuia labda mkutano au mkusanyiko wa furaha. Majengo machache yanaonekana nyuma.

Huu ni mvumo wa chanjo. Kuna chupa kadhaa za dawa sindano tayari kwa matumizi. Chupa moja ina maandishi, Yellow fever vaccine ikionyesha kinga. Vipo pia vipati vya dawa kwa nyuma vikonyesha vikuwa nyeupe.

Kifurushi cha dawa chenye chupa mbili ndogo label ya kifurushi inasema MMR yaani Measles, Mumps and Rubella Virus Vaccine live MSD , chupa moja aina poda na ingine ina kimiminika cha kuchanganyia.

Hii ni kirutubisho cha chuma. Inatoa chuma pole pole. Husaidia kupunguza madhara ya kimeng'enyo. Kila pakiti ina vidonge sitini.

Mama ambaye amemshika mtoto huku muuguzi au mtaalamu wa afya akimpa chanjo mtoto huyo wadaktari wengine wanaonekana kando ambao wamevalia fulana za njano.

Tanki kubwa la maji limesimama juu. Limejengwa kwa chuma likionyesha uimara. Ngazi ndefu inaongoza hadi juu. Watu wanafanya kazi kwenye jukwaa, mmoja amevaa koti la kijani kibichi. Mitindo ya umeme iko karibu.

Mtu amevaa barakoa na nguo nyeupe, akipuliza dawa katika rundo la vitu. Kuna buluu na kijivu vinavyofanana na turubai au mifuko mikubwa.

Mama mchanga analala kitandani hospitalini. Mtoto wake mchanga amelala kifuani mwake .Anaonekana mwenye upendo mwingi. Mtoto amefungwa blanketi. Ni wakati wa furaha baada ya kujifungua.

Hivi ni vifaa vya matibabu, kuna chupa mbili za chanjo moja imeandikwa yellow fever vaccine, sindano pia ipo, vifaa hivi ni muhimu.

Mwanamke amevaa barakoa anashika kipasa sauti akitangaza kitu, karibu naye kuna mwanamke mwingine aliyevaa nguo yenye rangi nyingi, wako kati kati ya eneo lenye nyumba za mabati.

Mwanamke mhudumu wa afya aliyevaa vazi jekundu anaonekana akimwonyesha mwanamke mmoja kuhusu afya ya meno na ameshikilia brashi.

Eneo lililoadhiriwa na mafuriko ,maji mengi ya kahawia yamefunika barabara na maeneo ya makazi . Watu wawili mwanaume na mtoto wanatembea kwa uangalifu ndani ya maji. Nyumba zilizojengwa Kwa matofali zinaonekana kando.

Kundi kubwa la nzige wengi wakikula majani ya mahindi, wana rangi ya kahawia na mabawa yenye michirizi. Majani yanaonekana kuharibika kutokana na kula. Inaonyesha uharibifu mkubwa wa mazao.

Watu wamekusanyika karibu na chombo kikubwa cha maji wanaume wawili wameshika kifaa na makopo ya manjano yamewekwa chini, mwanamke anapiga picha, inaonekana ni mradi wa maji, hii ni sherehe ya uzinduzi.

Mtaalamu wa afya, ambaye huenda ni nesi, akiwa na nywele zilizoaokotwa na miwani. Amevaa sare za buluu na nyeupe, akimhudumia mtoto mchanga.

Hii ni bidhaa ya dawa, ina kisanduku na chupa. Zote zina rangi nyeupe na njano. Maandishi yanaonyesha ANALGESIC DRUGS , ikimaanisha dawa za kutuliza maumivu. Ni kifurushi cha kimatibabu.

Ajali mbaya ya basi na lori la mafuta, limeharibika sana mbele. Watu wengi wamekusanyika karibu na eneo la tukio, wengine wakiwa wamesimama tu.

Mwanaume mmoja ambaye anaonekana akitabasamu, anashikilia bukisi ambazo ni za rangi ya njano na nyekundu anaonekana kuwa ni muuguzi au daktari akiwa anaonyesha kituo cha afya.

Watu wawili wakiwa chumbani mmoja akiwa amevalia barakoa anaonekana kuwa ni mkunga, na mwingine ambaye ana mimba amejikumbika kwenye kiti kuonyesha maumivu.

Aina mbali mbali za mimea na mizizi ya kiasili iliyowekwa juu ya kitambaa kilicho tandikwa chini. Kuna maganda ya miti majani mizizi na vitu vingine vya asili.

Hii ni chupa ya Zephania life Herbal Clinic Detox. Ni bidhaa asilia miaa kwa mia imeandikwa inaisaidia kusafisha mwili. Lebo ina picha ya viungo vya ndani.

Mwanamke mhudumu wa afya ameinama kumhudumia mwingine. Anayehudumiwa ameketi huku akivaa vazi jeupe lenye maua ya rangi ya Chungwa. Nesi anaonekana akichukua Sampuli ya damu kutoka kidole chake.

Mtoto mdogo amesimama chumbani, anaonekana kumtazama mtu mzima, mtoto huyu amevaa koti jekundu na mtu mzima amevaa koti jeupe, inaweza kuwa ni hospitali au zahanatini.

Madaktari wawili wa meno wanamtibu mgonjwa wote wamevalia barakoa. Chumba kinavifaa vingi vya matibabu vikionekana wazi.

Msichana ambaye ana nywele anashikwa mkono na muuguzi au mtaalamu wa afya akimwangalia kwa umakini labda akimwongelesha kuhusu jambo fulani.

Barabara imefurika maji. Gari linapita kwa shida Sana. Miti imezama kidogo. Mvua mkubwa imenyesha usiku wote. Trafiki imeathirika vibaya.

Chupa ya dawa inaonekana wazi. Imeandikwa easy iron kutoka Country life. Ni vidonge vya chuma, miligramu ishirini na tano. Haiwezi kusababisha kuvumbiwa. Ni rahisi tumboni. Inatoa nguvu.

Chanjo ya MMR ikiwa na lebo inayoonyesha Measles, Mumps, Rubella vaccine . SIndano tupu imelala chini yake ikionyesha umuhimu wake katika afya ya jamii. Chanjo hii muhimu inalinda dhidi ya magonjwa hatari matatu.

Mwanamke amebeba mtoto mchanga huku mwanamume akimsaidia wote wana barakoa inaonekana kama shughuli ya afya au chanjo watu wengine wako nyuma wamevaa sare zinazofanana.

Mikono miwili inashikana, mmoja akiwa na glavu nyeupe na mwingine bila. Inaashiria faraja na msaada katika kituo cha usaindizi.

Athari za mafuriko makali katika eneo la makazi. Katika mstari wa mbele, kuna watu wawili wanatembea kwa shida Kati kati ya maji mengi yaliyotwaa mabarabara.

Kuna vitu mbali mbali vya asili na vya kisasa vilivyopangwa pamoja, chupa za plastiki na mabuyu yaliyopambwa vimechanganyika.

Mfanyakazi wa afya amevaa barakoa, na fulana ya buluu, akimpa sindano mwanamme mzee, aliyeketi kwenye kiti nje. Karibu nao kuna bendera na mabango, yaliyoandikwa ukutani.

Wauguzi wawili ambao wamevalia kofia za nywele barakoa za samawati na kofia ambayo inawakinga uso dhidi ya maradhi wanamwona mgonjwa kwenye kinywa chake.

Mtu amevaa mavazi ya kujikinga, barakoa na glavu, yuko karibu na ngazi na meza yenye vifaa vya matibabu, mavazi yake ni meupe au rangi ya manjano iliokolea.

Ngamia amelala chini kwenye mchanga akiwa na mzigo mgongoni . Inaonekana kama amechoka sana au anapumzika . Mandhari inaonyesha ukame.

Watoto wawili, mvulana na msichana wanajaribu kukusanya maji chafu kutoka kwenye mfereji wa maji taka. Msichana amekaa karibu na mfereji na mvulana anashika chombo.

Kijana mmoja akinyunyoza mimea maji au akipulizia dawa ili kuikinga kutokana na vidudu ambavyo vinaharibu mimea na mazao.

Hii inaonekana kama eneo la janga watu wanachimba kifusi wengine wamevalia sare inaweza kuwa shughuli ya uwokozi.

Mwanaume ameketi kwenye kitanda cha hospitali. Ameshika kichwa chake kwa huzuni. Mgonjwa amelala kitandani kingine. Silinda ya oksijeni imesimama kando. Hali ya maombolezo inaonekana.

Hii ni chupa ya Nature Made Iron Gummies . Ina miligramu kumi na nane za madini ya chuma. Vitamini C inasaidia unyonyaji wake. Kuna sitini ndani yake.

Bidhaa nyingi zenye chupa ndogo na pakiti zimeonekana kuwa na jina la kivune powder na kitunguu powder. Bidhaa hizi ziko kwenye rafu na meza, zimepangwa vizuri.

Mtaalamu wa afya, ambaye ni spesheli wa kuangalia macho. Anatumia kifaa cha kisasa na muhimu, ili kumtazama dada huyu macho yake.

Chanjo ya MMR, yaani measles, mumps na rubella inayoitwa priolex kifungasho sindano na chupa ndogo ya dawa vipo kando.

Mtu amevaa suti ya kinga, maski na vifaa vya masikioni. Anatumia mashine inayotoa moshi mwingi, labda anafanya udhibiti wa wadudu.

Rudo za chupa ndogo za kioo zenye poda ndani, zinefungwa vizuri na vifuniko vya metali, ndani inaonekana kuwa na rangi ya kahawia njano.

Watu kadhaa wamevaa mavazi maalum ya kujikinga na maambukizi. Wanasafirisha mwili kwa tahadhari kubwa, labda kutokana na magonjwa. Wamevalia barakoa za kujikinga.

Mtu ambaye amevaa sare ya daktari wa meno akisafisha kiti cha matibabu . Mazingira ni kliniki ya kisasa yenye vifaa vingi vya matibabu kuna skrini ya kompyuta na zana za meno zimepangwa.

Hivi ni vidonge vya vitamini D3 kutoka chupa tatu tofauti. Mind programme pure na NAO zote zinalenga kusaidia afya ya mifupa na kinga.

Daktari amevaa kofia yenye taa akihudumia mgonjwa ameshika kifaa cha matibabu mkononi, mgonjwa ameketi mbele yake akizungumza, kuna watu wengine nyuma.

Chupa ya dawa inayoitwa Gudatan Imeandikwa ni dawa ya tezi dume kupanuka na ni asilimia mia moja asili.

Mwamke amevaa barakoa na sare. Anaandika kwenye daftari. Karibu nae, kuna mtoto mdogo. Anatazama upande mmoja. Kuna begi la huduma za afya, na vifaa vingine.

Kundi la madaktari wakifanya upasuaji, wote wamevalia mavazi maalum ya upasuaji na barakoa na kujitolea, vifaa vya matibabu pia vinaonekana kando.

Daktari wa meno na msaidizi wake wanamtibu meno mgonjwa. Wote wamevaa barakoa na kinga. Daktari anatumia kifaa cha mwanga, kwenye mdomo wa mgonjwa, anashikilia vifaa vingine.

Hili ni kundi la watu baadhi wamevalia makoti meupe ya maabara wakiwa wamesimama nje kwenye eneo la hudumu wanaonekana wakiskiliza mwalimu wao.

Huyu ni mkulima ambaye anapuliza dawa shambani. Amevaa vazi maalum la kujikinga. Ana tanki la kupulizia mgongoni. Mmea inaonekana vizuri. Hii ni njia ya kudhibiti wadudu.

Sehemu ya ndani ya hema ambayo imepangwa vitanda vingi ikionyesha kuwa hospitali ya mda. Vitanda vimepangwa kwa safu na baadhi zina wagonjwa.

Mwanamke ambaye amevaa mavazi ya hospitali na barakoa, anatabasamu akimtazama mtoto mchanga aliyefunikwa blanketi.

Dawa na vifaa vya matibabu vipo mezani. Chupa ndogo ya chanjo inawezeka kazi. Imeandikwa measles. rubella, mumps . Sirinji imewekwa karibu nayo. Vidonge vini vimeonekana nyuma. Afya ni muhimu sana.

Watu kadhaa wanatabasamu wengi wakiwa wamevaa sare za kijani na koti za blue . Wanashika vifaa vya teknologia labda komputa kibao au simu. Inaonekana tokea la sensa au utafiti. Ni watu wanafanya kazi ya jamii.

Kiganja chenye glavu kinashikilia chupa ya chanjo . Sindano imeingizwa ndani . Chanjo hii ni MMR inalinda dhidi ya surua, matumbwitumbwi na rubella.

Mwanamke wa KiAfrika ameketi kwenye kiti cha plastiki. Daktari anajiandaa kumpatia chanjo. Eneo linaonekana ni kavu ambalo ni janga. Mwanamke huyu ameshika kitu ambacho kina kitambaa chekundu na cheupe.

Mwanamke anazima moto mdogo, kwa kutumia kizima moto jekundu. Moto umewaka kwenye chombo labda ndoo, amevalia suruali nyeusi na fulana nyeusi yuko kwenye eneo la mawe.

Hii ni chupa ya dawa ya vitamini, vidunge vingi vyeupe vimetoka nje ya chupa vimechanganyika, maandishi kwenye chupa yanasema high protency vitamin D na virutubisho vya afya.

Daktari wa meno anamtibu mgonjwa, akisaidiwa na msaidizi wake. Wote wamevaa barakoa na glavu, wakifanya kazi kwa umakini wakionyesha ushirikiano.

Wanawake wawili wamo ndani ya chumba, mmoja ameketi akisikiliza. Mwanamke mwingine labda daktari anazungumza naye kwa ishara za mikono. Kuna dawa mezani na mabango yaliyoandikwa ukutani.

Kifurushi cha dawa yaani sanduku na chupa ya azithromycin kwa ajili ya kusimamishwa kwa mdomo sanduku la chupa maandishi yanaonyesha wazi na mafunzo yake.

Mwanamke mmoja ambaye ameshuka nywele anamdunga sindano mbaba aliyeketi ambaye amevalia shati ya rangi ya kijani.

Mafuriko makubwa, barabara imejaa maji mingi ya kahawia, magari na pikipiki zinasafiri kwa shida ndani ya maji, watu wanahangaika kupita wakionyesha hali hatari.

Bokisi ya Vitamini D3 inaonyeshwa. Hii ni suluhisho la kunywa au kudungwa. Kampuni ni Montage Laboratories .

Watu wawili wamevalia suti kamili za manjano na kujikinga na maski. Wameshikillia chombo chekundu chenye alama ya hatari. Wanafanya kazi karibu na mabomba na mitungi mikubwa ya kijivu ikionyesha mazingira hatarishi.

Mwanamke mtaalamu wa fisikia anamsaidia mwanaume kufanya mazoezi ya kupona. Wote wako chini. Mwanaume ameekemea mbele, wakitumia mkeka wenye rangi tofauti.

Huyu ni afisa wa afya. Amevaa barakoa, anatoa maelegezo kwa watu ambao wanamtazama kwa umakini. Mtu huyo mmoja amevalia barakoa nyeupe. Sanduku zimerundikwa nyuma. UNICEF pia yupo.

Chupa ya virutubisho vya Vitamin D3 iliyo anguka, vidonge vya rangi ya dhahabu vimetapakaa chini, label ya chupa inaonyesha high protency na 2000IU.

Chupa ya chanjo, ina maandishi, measles, mumps, rubella virus MMR. Kifuniko ni cha buluu. Iko mbele ya sanduku la chanjo. Ikionyesha bidhaa ya kimatibabu.

Mabuyu mengi yaliyopangwa kwa shanga na kamba yamelala ardhini . Vitu vingine vimetawanyika karibu nao. Pempeni kuna kitambaa jekundu na nyeupe.

Katika chumba cha hospitali. Muuguzi anamtibu mtoto mchanga kitandani. Mwingine anazungumza na mwanamke mjamzito. Kando kuna vifaa vya matibabu watu wanaonekana kuwashughulikia wagonjwa.

Muuguzi anamfunika mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha hospitali. Anafanya hivyo kwa upole na umaakini mkubwa. Kando vifaa vya matibabu vipo.

Wanawake wawili, wamesimama karibu na gari aina ya Van. Wote wamevaa maski , na glavu nyeupe. Kwenye Van, kuna nembo iliyoandikwa The water project .

Kundi la watu wamejipanga foleni ndefu wakisubiri msaada . Kuna gari nyeupe lenye mizigo iliyofungwa juu, baadhi ya wanawake wamevalia sketi za miraba.

Bendera kubwa iliyoandikwa we talk protection kuhusu HIV aids watu wengi wamekusanyika karibu baadhi wakiwa wamevaa mavazi ya njano.

Hili ni tukio la mto mkubwa lililotokea barabarani, lori la mafuta likipinduka likawaka sana. Moshi mweusi uliofunika anga watu wamekusanyika wengine wanapiga picha, ajali mbaya na hali ya hatari kubwa.

Bidhaa mbili tofauti ikiwemo chupa tatu za mtiki, nguvu za kiume. Na makopo matatu ya mkoko dawa ya aja. Chupa za mtiki zina rangi ya kahawiya na vifuniko za kijani na lebo ya Zambrano.

Nesi au mhuguzi anaonekana akishughulikia mgonjwa ambaye amemwongezea pumzi na vifaa vile. Mgonjwa ameyafunga macho yake.

Duka la asili au duka la dawa za miti shamba katikati ya picha una ubao mweupe mkubwa wenye orodha ya magonjwa na hali mbalimbali ambazo wauzaji wanadai kutibu.

Chupa kadahaa za dawa za asili zikiwa zimepangwa , baadhi yazo zina majina kama leoki , nzegambe , deja na sp nyuma yake kuna bango anatumia ya binadamu ikionyesha viungo.

Wanawake wawili wakishona barakoa za bluu kwa kutumia mashine za kushonea. Wote wamevaa makoti meupe ya maabara na barakoa za bluu.

Hizi ni bidhaa za mitishamba, labda dawa. Kuna chupa ya rangi ya unga, sabuni mbili za kijani. Pia kuna chupa mbili ndogo za mafuta. Lebo zina maandishi mengi.

Mzazi amebeba mtoto mchanga hospitalini. Nesi anamchoma sindano mtoto huku wazazi wamevaa barakoa. Dirisha linaonekana nyuma likiruhusu mwanga ndani.

Hii ni Feosol, kirutubishi cha madini ya chuma. Ni kiboreshaji cha chuma chenye nguvu. Kipo kwenye chupa na pia kwenye boksi. Vidonge vyeusi ni vidogo.

Wanawake wawili wanaonyesha watoto wawili wachanga, waliolala kwenye kitanda, ambapo manthari yanaonyesha ni hospitalini. Kuna mwingine ameketi kando, anaonekana kuwa mama yao. Wamefungwa nguo zenye rangi.

Daktari amevaa koti jeupe na vifaa vya matibabu anachunguza sikio la mwanamke ana miwani na kamba nyeupe kichwani. Mwanamke anaonekana mtulivu, nyuma kuna watu wengine wamekaa.

Huyu ni mama ambaye amemshika mtoto wake akiwa amevalia sare ya zambarau yumo katika kitanda cha hospitalini, anatabasamu kwa mtoto huyo.

Mwanamke akimshika mtoto mchanga. Muuguzi anatoa chanjo au anachunguza afya ya mtoto. Mama ana furaha huku muuguzi akifanya kazi yake safi.

Mwanamke akishika mtoto mchanga, muuguzi anachanja mtoto mama akitazama. Muuguzi amevaa barakoa na glavu, inaonekana kama huduma ya chanjo.

Watu wanne wamesimama karibu na kituo cha kunawa mikono, wengine wamevaa barakoa, wakizingatia usafi, kando kuna bao linaonekana mbali limeandikwa agent .